Watu zaidi ya tano ikiwemo walemavu wawili, walio katika viti vyao vya ulemavu walioshika bendera nyekundu na rangi nyeusi, nyeupe na kijani, waliovalia nguo nyekundu, viatu vyeupe na manjano, kijivu na rangi nyinginezo.

Huyu ni mwanariadha wa walemavu aliyeva nguo za mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyekundu ana nywele nyeusi kubwa amevaa mkufu, anatumia bidhaa ya kushindania yenye rangi ya samawati, yuko katika uwanja uliochorwa kwa rangi nyeupe, nyasi kando yake na mashabiki upande wa nje.

Jengo kubwa kwa aina ya ghorofa linalojulikana kama shule ya upili ya Miritini. Milango, mtu aliyevaa kofia nyeusi, shati ya manjano na nyeusi. Watoto walioko kando ya jengo hili.

Mlingoti wa bendera wa rangi nyeupe na nyeusi uliokitwa na kujengewa kibaraza miti ya aina mbalimbali yenye rangi ya manjano na kijani, tanki jeusi, bango liloanfikwa kwa maneno kingereza, anga yenye mawingu meupe na mabati mekundu.